Wakati wa ugonjwa wa corona uliokuwa ulimwenguni mwaka wa elfu mbili na ishirini, watu wengi walikuwa wanahimizwa kuosha mikono yao kila mara wanapotembelea choo ama kusalimiana na watu.

Hivi majuzi kumetokea watu wengi sana ambao wanatumia tembe fulani kuongeza madini mwilini mwao, labda ni kwamba kumekuwa na uongezeko wa watu ambao wana upungufu fulani wa madini milini yao, hii inahitaji kufanyiwa masomo zaidi.

Katika jamii tofauti tofauti ungepata kwamba wazee ambao wanaongoza jamii hiyo wangevalia nguo maalum kwa mfano wengine wangevalia ngozi ya chui ili kuashiria kwamba wao ni wazee wamekomaa na wako na mamlaka.

Wakati mwingine kuna kutokea mvua kubwa inayisababisha mwanzi kutapakaa kila mahali hadi inasababisha mafuriko. Hivyo basi shughuli ya usafiri inatatizika na watu huweza kusombwa na maji hadi magari yao pia.

Hosiptalini, mtu yeyote yule aweza shindwa kupumua, itakapo fila kiwango kama hicho, basi kuna mashine maalum ambayo anawekewa ili kumsaidia yeye apumue, hii inasaidia kuzidisha ama kuhifadhi maisha ya mtu.

Mara kwa mara, utapata kwamba kunao mahudumu ya afya ambo wanahimiza watu waishi maisha marefu ama maisha yenye hali ya afya bora hivyo basi wakati mwingine utapata wakipima hali ya upiganaji wa damu mwilini mwa mtu.

Wakati mgonjwa anahudumiwa, hasa pale ikiwa anahudumiwa kwa shida ya meno, basi madaktari huvalia ama hutumia chombo maalum ili kufikia kwenye meno yake pale ndani mdomoni, hii ni kazi yao.

Ukitembelea sana miji mikuu hapa nchini Kenya, utapata kwamba kuna watu ambao walijenga manyumba zao kwa mahali ambapo maji yanafaa kupitia. Kwa hiyo basi, unapata kwamba wakati kuna mvua kubwa, maji hayo hujaa pale na hubeba mali yao.

Watu waliona tatizo ya maji hutaabika mno, manake wao inawabidi waende mda mrefu ama umbali ili kupata maji hayo, na hata wakishaaleta itabidi watumie kwa njia kitaratibu ili wasimalize haraka.

Basi ikifika kwa dawa kunazo dawa aina kadhaa, kuna dawa ya majimaji ile ambayo inaweza dungwa kwa mwili ya mtu, pia kuna dawa ya tembe ile ambayo mtu unapewa kisha unameza, yote hutibu magonjwa.

Mtu akiumia tuseme kwa mguu, basi mtu anyemsaidia kumhudumia anafaa mara kwa mara achukue ule mguu wake na kuinua pole pole ili imsaidie isipate kukufa kanzi.

Huo ni kanuni ya wizara ya afya kwa watoto wote walio chini ya miaka mitano kwamba wanafaa kupewa chanjo fulani kwa wakati fulani. Kwa hiyo basi, mama huwa anapeleka mtoto wake hospitalini ili apewe chanjo hiyo.

Kunao maduka maalum ambao wao hufanya kazi hasa ile ya kulinda afya ya meno, wao unapata kwamba wamejituma sana upande mle na labda wengine wasiweze kukusaidia Kwa upande mwingine, lakini upande wa meno watakusaidia vizuri.

Kunazo tembe aina kadhaa ambazo zinatumika ili mtu apate madini ya iron . Tembe hizi huwa zimetengenezwa viwandani. Hata hivyo, ni mema ambapo unapata madini hayo kutoka kwa chakula ambacho unaila. Ila isiwe ni kwa tembe.

Mama mzazi anapopeleka mtoto wake kwenye hospitali ili apatiwe chanjo, basi inakuwa ni desturi kwamba yeye ndiye atakayeshikila mtoto, kisha muuguzi, yeye ndiye atakayeshikilia sindano kumdunga mtoyo yule.

Dawa ya kiasilia ama dawa ya kienyeji hutibu Magonjwa kathaa na pia hupatikana kwa urahisi pale unapoenda tu kwa wakongwe mashinani ukiwaelezea shida zako, basi wataweza kukuelekeza na utapata usaidizi.

Mtoto yeyote yule atakapo zaliwa na ijulikane kwamba ako na shida fulani, kwamba hajatoshea kuachwa hivo, basi huwa anawekwa kwenye chumba maalum ambacho kinathibiti hali ya anga ya mtoto huyo.

Basi maeneo mengine nchini Kenya ama pia kwote duniani, wakati wa masika ama mvua kubwa, waweza kupata janga la kukuwa na maji mingi hadi kwa barabara zikafungika magari yasiweze kupita.

mnyama wa ngamia anapokusa chakula kwa mda mrefu na pia kukosa maji kwa mda mrefu basi uenda wakachoka safarini na akaamua kulala hapa itabidi kwamba mtu mwenyewe ampatie maji na vyakula kabla ya kuendelea na safari.

Katika ukulima, kuna ule ukulima ambao unapanda mimea ndani ya nyumba, almaarufu kama lugha kwa lugha ya kimombo kama greenhouse. Mimea hizi huwa zimefunikwa ndani ya nyumba na kwa wakati mwingine pia unanyunyizia dawa ili kusaidia kustawi.

Panapotokea kisa cha moto kuwaka ama kuchoma manyumba, basi inakuwa ni bora iwapo ulikuwa hapo, uende mbali sana, hata usifikirie sana kuokoa mambo mengine, jiokoe mwenyewe, ama binadamu tu yeyote asije akachomeka.

Mara mingi chanjo zinazopeanwa kwa watu huwa zinapeanwa kwa njia ya kudungia mtu mwilini mwake kunazo lakini chanjo zingine ambazo mtu anaweza kupewa kwa njia ya mdomo lakini mengi yao huwa ni kwa njia ya kudunga.

Wakati mwengine utapata kwamba wauguzi wanatembea vijijini ama mitaani, ili kutibu watu ugonjwa kwa fulani, ama pia kuwapatia chanjo, hili hutokea pale ambapo kuna janga limetokea.

Dawa zinazo peanwa kwa binadamu huwa inafaa kuwa kwa kipimo kwamba inalingana na umri wa mtu ama pia ugonjwa ambao mtu anagonjeka nayo. Sasa utapata daktari akipima dawa ile kabla ya kumpa mgonjwa.

Mafuriko yanapotokea, basi huwa ni jambo mzuri iwapo lazima uvuke maji yale uchukue kijiti ili ukue unaskiza ukitumia ujue mahali unakoenda lakini ,cha muhimu zaidi ni kwamba haufai kutembea, unafaa kungojea kwanza maji yale yaende kisha uende.

Madaktari wanaofanya upasuaji hospitalini utapata kwamba wao wanavaa sare rasmi ya upasuaji. Wanapovaa sare yale unajua kuna mgonjwa ambaye anaenda kuhudumiwa katika jumba la upasuaji, kazi hii ni ya taratibu mno.

Ajali ya barabara huwa mbaya sana manake watu hupoteza maisha yao ghafla tu bin vu. Na pia kunakuanga na uharibifu wa mali, aidha ya mali ya umma iliyo kando ya barabara ama pia kwa magari hayo yenyewe. Ni vyema kuepuka hizi.

Kuna njia mwafaka ya kuosha mikono, pale ambapo unahakikisha kwamba umeosha kila sehemu ya mkono wako na uko tayari kuikula ama kufanya jambo lolote lile, nje uhakikisha kwamba uchafu wote uliomkononi mwako umeoshwa.

Wakati mwingine unapata kwamba mgengo halijajengwa vizuri, ama limeboromoka, basi kuna mashini maalum ambayo inakuja ili kutenganisha mawe zilizo kwenye chumba hilo liloanguka.

Ni jambo la busara unapotembelea muuguzi ufuatilie yale maagizo ambayo amekupatia, pia ikifika wakati wa kukudunga sindano iwapo atakudunga umaptie wakati mwema, ili asije akahuzunika sana kwa utendakazi.

Panapotokea mafuriko hasa barabarani ni vyema magari yaende kwa mwendo wa pole pole yaani aste aste wasije wakagongana na magari mengine ama kuanguka.

Watu kutoka jamii ya wamaasai wanahakikisha kwamba wamefuatilia utamaduni na desturi yao, mara mingi utapata wao wamevalia shuka na vifaa fulani ambapo amevalia shingoni, hi ni utamaduni zao tu na ni mzuri.

Hivi majuzi pale mjini Marekani, mji wa California, palitokea moto kubwa sana ambao uliteketeza mahali kubwa sana, hata waliwashinda kuizima kwa wakati ufaao. Hili ni janga.

Kwa jamii mingi nchini Kenya, utapata kwamba pale mama anapozaa mtoto utapata kwamba kina mama, marafiki zake na pia wanakijiji wanamtembelea yeye na zawadi kadhaa.

Au wahandisi wa kutengeneza majumba. Wao wanafaa kuzingatia kazi yao na kwamba kuzingatia kanuni la kujenga nyumba kiasi fulani ili wasije wakajenga nyumba ambayo itakuja kuporomoka baadaye na kuleta hasara.

Wakati mwingine unapata mfanyikazi wa serikali ama afisa fulani anatembea hosiptalini ili aangalie watoto ambao wamezaliwa ama ata pia wale wamekuwa wakubwa kuwajulia hali, hii ni njia mzuri ya kushirikiana na watu na kuonyesha utu.

Ni vema watu wa umma wajulishe kuhusu ugonjwa wa HIV AIDS ama ugonjwa wa Ukimwi, ndiposa wao wajue vile ambavyo watajikinga dhidi ya ugonjwa huu ambao hauna tiba kwa sasa.

Mara mingi kunakuwa na magonjwa sugu ambayo kuyatibu huwa ni ngumu. Basi inakuwa afadhali watu wapewe chanjo dhidi ya magonjwa hayo ili wasije wakapata magonjwa hayo. Hili ni jambo nzuri.

Ukitembea hospitalini basi utapata kwamba kunazo vifaa maalum, ambavyo vimetengenezwa kulingana na ugonjwa ama huduma ambayo mtu anataka. Kwa mfano ile ya kung'olewa meno ama kuangaliwa meno basi kuna kiti maalum ambapo ukikaa mdomo wako utakuwa unaangalia juu.

Kunazo dawa aina mingi, kunayo ile ya kumeza na pia kunayo ile ya mafuta ambayo unaipaka mahali ambapo umeumia, hivo basi ikiwa wewe ni mchezaji halafu umeumia mahali fulani, kunayo dawa ya kuipaka ili upunguze maumivu.

Wakati mwingine ukitaka, ujumbe wako ama habari wakoko ufikie watu wengi hasa ukiwa mjini basi itabidi umetumia chombo fulani kinacho itwa speaker ili sauti hio ifikie watu wangu kwa urahisi.

Daktari anapokupatia dawa ama tembe za kumeza basi kila wakati huwa anahakikisha amekuelekeza jinsi utakavyomeza dawa hizo, iwe utakula mara ngapi kwa siku na ni wakati upi utakapo meza.

Baada ya kutoa chanjo kwenye sanduku maalum ambayo ilikua inahifadhiwa, kwenye joto la chini mno, basi daktari anachukua sindano, na kisha tukoa dawa Ile na kudungia mtoto mdogo.

Kwa chanjo kunazo aina kadhaa kunayo ile ya kumezwa mdomoni na pia kuna ile ambayo mtu anadungwa. Basi daktari anachukua chanjo ile kisha anaiweka kwa kitu cha kudungia mtu ama sindano halafu anamdunga mtu.

Daktari ni watu ambao wanaofanya kazi yao kwa utaratibu sana. Maanake wao hufanya kazi yao kwa binadamu ambaye anaishi na anataka aendelee kuishi. Hivyo basi kazi yao inafaa kuwa ya utaratibu.

Mtu anapotaka kupima hali ya joto mwilini mwa mgonjwa yeyote pale kuna kifaa maalum ambacho hutumika ambayo hupima joto mwilini bila kughusisha kwa mli wa mtu. Hii ilitumika sana wakati wa ugonjwa wa Corona.

Mahospitali makubwa nchini Kenya, wako Na chumba maalum ya kufanyia upasuaji, apa watu wanao kubaliwa kuingia, ni mgonjwa tu anae hudumiwa na madaktari wakufanya upasuaji, hamna mtu mwengine anae kubaliwa kuingia pale.

Mtu yeyote yule ambaye anafanya kazi inahusika na kemikali kali basi lazima uvalie nguo rasmi ya kufanyia kazi hiyo. Hii itakua inakukinga wewe mwenyewe usiathirike na kemikali zile.

Huwa ni jambo la kusikitisha unapopata ya kwamba mabomba ama mifereji ya kuondoa maji yanazibwa na hivo kuyafanya maji kutapakaaa kila mahali hadi watu wanaanza kuchota maji hayo wakitumia ndoo zao

Ni jambo la busara kuhakikisha kwamba, mahali popote utembeapo hujetupa taka taka ovyo ovyo. Manake zikitapakaa Kila mahali huaribu mazingira na huchafua hali ya hewa na hata maji tunayo itumia.

Kwa wakati huu kina mama wanahimizwa pale ambapo wanataka kujifungua watembelee hospitali ili muuguzi aliyepale hospitalini aangalie afya yao na pia afya ya mtoto. Hii huimarisha afya ya sisi wote kwa jumla.

Mara mingi unapotembea barabarani utapata bandiko limewekwa labda kando ya barabara ama ata kwa miti alafu utapata mambo yameandikwa pale ni ati kwamba kuna daktari kutoka mahali fulani ambaye anatibu hali fulani. Je, ni ukweli?

Mimea inapohitaji kunyunyiziwa kimikali aina fulani ama dawa aina fulani basi wafanyakazi hufaa kuvalia nguo rasmi za kujikinga dhidi ya kemikali hizo kwenda kufanya kazi shambani mle.

Panapotokea janga la ukame huwa ni kusikitisha sana maana mifugo ya watu hukufa kutokana na ukosefu wa chakula na pia maji . Hii hutatiza watu sana na ni jambo mbaya ambalo tunafaa kutafuta suluhisho.

Mjini Kenya hamna madaktari wengi wa memo, utakapo kuwa na shida yoyote ya meno basi utatatizika sana kutafuta yule daktari aliyesomea mambo ya meno. Hivo basi wanafunzi wetu wanafaa kusomea zaidi soko hili.

dawa ya kumeza tembe ya kumeza sijakuja na rangi tofauti tofauti kuna zile za rangi nyekundu ambapo pia ni dawa inafanya kazi kama tu dawa yoyote ile, kutegemea tu rangi imekuwa imekuwa tofauti

Sio mara mingi utapata watu wakienda kuhudumiwa kuhusu mambo ya maskio yao, na si maramingi pia utapata akiumwa na maskio lakini ni vyema kuenda kutembelea dakitari iliakujulie hali ya maskio yako.

Unapotembelea hospitali utapata kuna muuguzi ambaye atakuhudumia . Na kabla hajakutibu basi atakua anakujulia hali kwanza ,akuulize vile unavyosikia mwilini mwako umwelezee kisha aangalie unaumwa na nini.

Mara mingi shirika la afya dumiani huwa inahamazisha watu hasa kina mama na watoto kuhusu kuchanjwa kwa watoto wao, pia wao upeana chanjo kwa watoto walio chini ya miaka mitano ilikuwakinga dhidi ya magonjwa sugu

Ni jambo la kufurahisha pale ambapo unamwona mama mmoja ameshika mtoto wake na pia kuna mama mmoja mwingine ambaye anafanya kazi kama muuguzi akipatia mtoto yule chanjo, hii inaleta tabasamu mzuri sana maanake wote wawili wanashirikiana kuhakikisha kwamba mtoto ako salama kiafya.

Mgonjwa anapotembea hospitalini, kisha apate muuguzi ama madaktari ambaye amechangamka anafurahia kazi yake, basi hata hali ya mgonjwa laweza kuwa bora zaidi ili ni jambo mzuri wakati unafanya kazi yoyote Ile.

Kwenye kazi unaofanya kazi kwenye kampuni za kutengeneza kemikali huwa wanavalia sare maalum ya kujikinga dhidi ya madhara ya kemikali hizo na pia wao hawafai kushika kemikali ile na mikono yao iwekavu. Wanfaa kutumia vifaa maalum.

Kunao madaktari ambao wanafanya kazi muhimu sana, madaktari hawa wa upasuaji, wao mtu akiwa na shida yeyote wanampasua yeye kisha wanarekebisha tatizo hili, hawa watu wanafanya kazi kwa utaratibu.

Kwa kawaida dawa za kienyeji huanikwa kwa muda fulani kwa jua. Hii ni njia moja ya kuzihifadhi kwamba ziweze kuwa salama kwa matumizi ya binadamu baadaye.

Kunapo nyesha mvuo kubwa sana hadi kunatokea mafuriko, utapata kwamba wakati mwingine mafuriko haya huaribu barabara na hutatisa mambo ya usafiri. Hivo basi inabidhi serikali inapojenga mabarabara yale yazingatie kwamba Kunaweza kuwa na wakati Kuna mvua kubwa.

Kuna wakati ambapo wadudu wa nzige walivamia nchi ya Kenya hasaa yale maeneo ambayo wanapanda mimea zao na kuzikuza mimea zao. Hili ilikuwa tatizo sana kwa wakulima lakini baadaye walienda.

Wakati kulitokea virusi vya corona, watu walikuwa wanaishia kwa taabu sana, maana hadi pale ambapo wanaishi ama wanakotengwa kulikuwa na dawa ambayo lazima yangemwagiwa pale ili yazuie maambukizi.

Kunayo chanjo asa Ile ya Polio ambayo njia yake ya kupewa mtoto ni kupitia kwa mdomo. Kwamba daktari anachukua chanjo Hile Kisha analiwekelea kwa mdomo ya mtoto. Hivo ndivyo jinsi litakavyo ingia mwilini mwa mtoto na kumpatia yeye kinga dhidi ya ugonjwa wa Polio .

Kunao wauguzi wale ambao waliajiriwa na serikali ambao hutembelea wagonjwa manyumbani kwao kisha kuwapatia usaidizi wowote ambao wanahitaji hivo basi sio lazima kwa wagonjwa wao kutembelea hosipitali ili wapate usaidizi.

Kunao madaktari maalum almaarufu wauguzi ambao wamesomea jinsi ya kuwalinda na kuwasaidia watoto wachanga ambao wamezaliwa tu hivyo. Basi wao huwa ni jukumu lao kuhakikisha yule mtoto amezaliwa ako buheri wa afya.

Kunao madaktari spesheli ambao wamesomea mambo ya meno, hawa ni madaktari wa meno. Sasa unapowatembelea basi watakuambia, watashughulikia meno yako ipasavyo na wakusaidie wakupatie mawaidha, ili meno yako yawe sawa.

Siku hizi mtu unapotembea kwa maduka ya kuuza dawa, pia waweza pata dawa ambazo wanasema kwamba zitasaidia mtu kupa nguvu wakati anafanya tendo la ngono, ukweli wa mambo haya ijulikani vizuri .

Kulikuwepo na mpango wa serikali ambao uliajiri watu ambao walikuwa wanafanya kazi na wahudumu wa afya ili kusaidia jamii katika kutekeleza majukumu ya wizara ya afya kwamba walinde afya bora ya watu.

Katika mambo ya polisi, kunao mwenye anaongoza stesheni, yeye ndiye anaongoza maafisa wale ambao wanafanya kazi pale, na yeye ndio anawapatia majukumu ya kutekeleza kwa kila siku. Hii ni mpangilio wa utenda kazi wa maskari.

Kisha pia daktari anapomaliza kudunga mtu, anachukua pia kitambaa maalum na kupanguzia ile mahali ambapo ametoa sindano. Hii ni pia kusafisha na kuhakikisha kwamba hakuna uchaguzi wowote utaingia mwilini.

Hawa watu wengi wakishaowana basi utapata kwamba wanawekelea pete hasa kwenye kidole mkono wa kushoto. Hii ni kuonyesha kwamba mtu huyo amechukuliwa, yeye ako na bwana ama yeye ako na mke. Ni kawaida kwa familia.

Kuna mwanadada fulani ambaye yeye akienda hosipitalini kudungwa sindano mara mingi hapendi kuangalia akidungwa maana anasema kua kwamba akiangalia sindano basi linampatia wasi wasi na anaeza hisi uchungu mwingi zaidi.

Maeneo mengine nchini Kenya hawana maji ya kutosha. Hivyo basi utapata wakazi wa maeneo hayo wanatembea umbali kidogo ili wapate kuchota maji na wao kupanga laini na mitungi zao.

Kuna watu ambao kwa sababu moja ama nyingine wako na ukosefu wa madini ya iron kwa miili yao. Hivyo basi kuna tembe fulani ambazo wakimeza watakuwa wanainua kiwango cha madini hayo kwa miili yao.

Nchini Kenya sio sehemu yote iliyo na maji, basi tutapata kwamba Kuna mahali pamoja ambayo watu uenda kutega maji, maji hayo Kwa Kawaida Huwa ni shimo ambalo limechimbwa pale kisha hutoa maji ya matumizi ya watu

Wakati wa kisasa, mara mingi utaweza pata watu ama wafanyikazi wa serikali wakisajili watu kwa mipango tofauti tofauti. Kwa mfano, ile ya ukulima. Basi utapata hawa watu wakitumia tarakilishi maanake teknolojia ya kisasa imeshika kazi.

Mara kwa mara panapotokea jambo katika eneo fulani, basi wakaazi hua panakuja pamoja na kuketi kujadiliana jinsi watakavyo tekeleza yale majukumu ambavyo wanafaa kutekeleza .

Wakati mwingine wafanyikazi wa afya jitokeza tuseme nchini kisha, wananza kusafisha iwe ni mfereji ama ni mti tu kwa ndoo wa takataka, anapofanya hivo huwa wamevalia sare rasmi.

Wakati wowote daktari kabla ya kudunga mgonjwa basi yeye huchukua kitambaa kidogo kisha anapanguza ile sehemu atakapo dunga sindano. Hii ni kuondoa uchafu wowote uliyomo ili isije ikaingia kwa mwilini.

Kwa mara mingi watu ambao wanafanya kazi kuhusu afya, utapata kwamba wao huvalia sare fulani mara mingi huwa ni ya rangi ya nyeupe, hii ni kuonyesha watu kwamba hao ni watu wa kushughulikia usafi.

Wakati korona ilipotokea, watu wengi na wafanyi biashara wengi walianza kutengeneza vifaa almaarufu maski ya kutumia kufunika mdomo na mapua ya watu, ili kuzuia kuambukizana homa hiyo.

mara kwa mara ukitembea utapata kwamba utapata watu ambao wanauza dawa fulani wakisema nikienyeji, kweli dawa hizi kwa mara mwingine utibu magonjwa fulani, lakini unafaa uzingatie unachukua dawa hizi kutoka kwa nani iliusije ukahadaiwa.

Mzee mmoja alinielezea kwamba yeye anapoenda hospitali anaafadhaliishwa kudungwa sindano kuliko kupewa tembe za kumeza. Yeye alisema kwamba anaamini kwamba dawa ya sindano inatibu zaidi kushinda tembe.

katika mwaka wa alfu mbili na ishirini ungepata wahudumu wa afya mara mingi wakihamazisha watu kuhusu umuhimu wa kunawa mikono pia walikuwa wanaweka vyombo vya kunawiya mikono kila mahali.

Mara mingi ukienda kwenye mashule asa ya mabweni, tunapata kwamba Kuna mahali maalum ambapo pameweka maji yanayotoka kwa mifereji kathaa. Hii ni kurahisisha mambo pale wanafunzi wanataka aidha wanataka kuosha, ama kuoga ama kuosha nguo.

Kote inchi Kenya na pia ulimwengini kote ni kawaida watoto wadogo chini ya miaka mitano huchanjwa dhidi ya magonjwa mbali mbali. Kazi hii hufanikishwa na wauguzi hospitalini ambao wanasaidia kutekeleza jukumu hii.

Wafanyakazi ambao ni walinzi usalama wao husaidia sana katika kufungulia watu milango na kufunga pia hao pia wako na mahali ambapo pametengwa hao kunawa mikono yao ili wasije wakaambukiza watu wengine juu wanakumbana na watu wengi katika kazi yao.

Mgonjwa anapowa katika hali mahututi panapo nafasi maalum ama jumba maalum hospitalini ambapo anawekwa ili asaidiwe na mashine ambayo inaweza kumsaidia kama ni kukula ama hata ni kupumua.

Iwapo mtoto anayetibiwa ama anayechanjwa ni mdogo zaidi basi itakuwa vyema mamake mtoto amshikilie yule mtoto kisha muuguzi amdunge tu sindano. Sio kwamba muuguzi achukue mtoto mkononi mwake.

Dawa yoyote ile ama ni ikiwa ni chanjo ambayo inapewa mtu ama mnyama yeyote, lazima ipimwe ni kiwango gani na daktari sio kwamba tu unachukua dawa na unampatia mtu. Hapa inafaa ilingane na mtu mwenyewe na afya yake na aina ya dawa hiyo.

Unapoona mtu yeyote yule ambaye anafanya kazi na kemikali na yeye amejikinga vilivyo mwilini mwake basi hiyo inaashiria kwamba zile kemikali ambazo anazitumia yaweza kuzuru afya ya mtu ambaye hajajikinga.

Wakati wa janga la Korona pale mwaka wa alfu mbili ishirini, watu wengi walikuwa wanateseka sana maana wangeweza ambukizwa na ugonjwa hio, Kisha wafe. Tena jinsi walivyo zikwa ilikuwa mbaya sana.

Mama mja mzito anapo hisi uchungu tumboni mwake, basi Kuna mama maalum ama muuguzi ambaye anaweza zugua pale kwa tumboni Ili afanye kwamba mama huyo asi hisi uchungu mwingi zaidi.

Ni jambo nzuri mkulima anaponyunyizia mimea yake dawa basi awe amejikinga vizuri dhidi ya dawa hiyo isije ikaingia mwilini mwake. Pia hii itasaidia mimea zake kukua kwa hali nzuri na impatie mazao mema.

Kuna ugonjwa sugu ambao unaitwa kwa lugha ya kimombo "measles" . Ugonjwa huu kutibu ni ngumu mno. Basi inakuwa ni afadhali kwamba watu wapewe chanjo dhidi ya ugonjwa huu ili iwasaidie waweze kukizane.

Watu wanaoishi kwenye masla hii enye sii mazuri, ambayo maji yakinyesha kwa wingi yakiwa yanafurika unahatarisha maisha yao sana, manake manyumba yao yaweza kubebwa na maji ama pia wao wabebwe na maji.

Shirika la msalaba mwekundu husaidia sana watu nchini kenya na ulimwengu kote maana wao hupatina uduma ya kwanza kwa wagonjwa ama watu wote tu anapo pata shida yote kabla kutibiwa hosipitalini

Ulimwenguni kote, mwaka wa elfu mbili na ishirini, palikuwa na ugonjwa wa covid-19 ambayo ilikuwa inasambaza kwa kasi sana, hivo basi wakati huo watu walikuwa wanafaa kupimwa hali ya joto mwilini mwao.

mama mdogo anaposelesha mtoto wake huwa anasidiwa na mamake mkubwa ama mwanamke mwingine tu wakumuelekeza yeye jinsi atakavyo shika mtoto wake atakimpeleka hosipitalini ili apewe chanjo.

Ni jambo nzuri kwamba kila mahali ambapo watu huoshea mikono. Basi yale maji chafu ambayo yametumiwa kuosha mikono yanafaa kuekwa mahali ili zisitapake kila mahali.

Naam! Wakati mwingine mtu anaogopa kudungwa sindano, hivyo basi unaweza pata mtu mwingine anashikilia roho wake kana kwamba kuzuia uchungu asiuskie, ila lazima tu atauskia uchungu, lakini yote haya ni kwa sababu ya kutibiwa.

Ah, rafiki wangu fulani alikuwa ananielezea kwamba yeye akidungwa sindano, hapendi kuangalia sindano hilo maanake litampatia uchungu mwingi zaidi. Sasa yeye akidungwa sindano huwa anafunga macho ili asione kana kwamba hatahisi uchungu.

Watu wakaazi wanaoishi sehemu ya kaskazini nchini kenya, kwa mara mingi wao hutaabika kwa sababu pale hamna mvua kubwa.,hivyo basi wao kupata maji huwa ni balaa tele.

Ni jambo la kawaida kupata muuguzi mama ama hata mama mkongwe, akisaidia mama mwingine mwenzake mdogo yule ambaye ako na mimba labda yeye ako karibu kuzalisha.

Wasichana wa kike ama kina mama kwa kawaida kila mwezi huwa na jambo fulani linalotendeka mwilini mwao, basi wao wako na vitambaa maalum ambayo inawasaidia, ni vyema kuwapatia vitambaa hizi.

Wahudumu wa afya hasa wauguzi ni watu ambao walisomea jinsi ya kuhudumia wagonjwa wao, hasa kuna wengine ambao wamesomea zaidi kuhusu kuhudumia watoto wadogo. Hii wanaiita.

Iwapo mtu anakuwa anafanya kazi kisha ukapata ajali ama kumia kwa mguu, basi inakuwa ni jambo mzuri anayekuhudumia awe anaelewa kile ambacho umepitia ili asiweze kuharibu zaidi.

Mtu anapovunjika mkono, basi akienda hosipitalini, inabidi kwamba mkono huo umewekelewa vifaa maalum ambavyo zitasaidia mkono huo usisongeshwe songeshwe ili kusaidia kupona kwa haraka.

Huo ni jambo mzuri. Pale ambapo wazazi wote wanapeleka mtoto wao hospitalini. Yaani unapata kwamba mama amemshikilia mtoto naye baba ameandamana naye kuwapeleka hospitalini. Hii ni kujali afya ya mtoto wao na ni mzuri.

Aah kutokea janga la Corona imekua ni kawaida kwa watu wanawe mikono kila mahali waendapo hata ukitembea mjini utapata kwamba kunayo mahali maalum ambayo mtu anaeza osha mkono wake.

Wakati mwengine unapata kwamba kumetokea ajali ya barabarani, na wakati mwengine huwa inahusisha malori makubwa ya kubeba mafuta, hivyo basi watu wanapaswa kujihadhari sana, maanake malori haya yanaweza kushika moto kwa haraka sana.